Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lenye safu zilizohifadhi vinywaji vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Watu walio katika eneo la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye safu lililohifadhi chupa za aina tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lenye meza zilizozungukwa na chupa zenye vinywaji kuashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililozungukwa na meza zenye chupa za vinywaji vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililopangwa katika safu zilizonyooka zilizohifadhi vinywaji vya aina mbalimbali, likiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi yenye mwanga hafifu lenye rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji mbalimbali, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Sehemu ya ndani ya chombo cha moto aina ya gari lililoegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za magari, ikiashiria ni eneo litumiwalo na wauzaji wa magari kwa ajili ya biashara hiyo.

Mashine za kielektroniki mfano wa majokofu, zilizoegeshwa katika eneo la ndani zikiwa zimechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo "Tassmatt maziwa ATM", ikiashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyeasimama akiwa amevalia mavazi maalumu mbele ya mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maandishi yasomekayo " Maziwa ATM" ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "muda wote maziwa". Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu iliyoegeshwa katika eneo la ndani ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno ya somekayo maziwa a t m ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uzaji wa maziwa

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maandishi yasomekayo "maziwa ATM" ikiashilia ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa safi, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ngombe na maneno yasomekayo maziwa atm maziwa safi kwa bei poa, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo maziwa safi ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya maziwa ya ng’ombe na maneno yasomekayo ''maziwa ATM'' ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielekitroniki mfano wa jokofu, lililoegeshwa katika eneo la ndani, ikiwa imechapishwa maandishi yasomekayo maziwa ATM, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje la chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo maziwa safi, huku ndaniikionekana mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Jopo la watu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka kilichochapishwa maandishi yasomekayo "Kieni bidhaa za maziwa", ikiashiria ni duka lenye mashine ya kieletroniki itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM." Ikiashiria ni duka lenye mashine ya kielektroniki itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Jopo la watu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la ndani lilipangwa kwa ustadi bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, kabati, viti na meza ikiaashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa ustadi kwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile: masofa, viti, na meza, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la nje ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani, lililochapishwa maandishi ya somekayo "samani za kisasa" ikiashiria ni eneo walitumialo wauzaji wa bidhaa hizo kwa ajili ya biashara.

Eneo la ndani lilopangwa kwa ustadi, bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, viti na vitanda. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa kwa ustadi, lililo na bidhaa mbalimbali za samani kama vile makabati, viti na masofa ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangiliwa katika safu zilizo nyooka, bidhaa mbali mbali za samani kama vile masofa yenye rangi tofauti tofauti ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopangwa kwa ustadi lenye bidhaa za samani za aina tofautitofauti kama vile masofa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kulia chakula inayotosha kukaliwa na watu sita, iliyo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za samani kama vile meza, viti ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo ambalo limepangwa kwa ustadi bidhaa mbalimbali za samani kama vile viti, masofa, vitanda na kabati kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa kwa ustadi bidhaa za samani za aina mbalimbali kama vile masofa lenye rangi kijivu, meza na viti vya ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma vikiwa vimeegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na mbao, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi kama vile: mapapai, nyanya na ndizi ikiashiria kuwa ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, maembe, mananasi na mizani ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safi zilizonyooka bidhaa mbalimbali, kama vile nguo za aina tofauti tofauti na mabango yanayoonyesha punguzo la bei hadi asilimia arobaini, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya ukuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka kwenye bidhaa aina ya nguo tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani liliopangwa katika safu zilizonyooka, zilizohifadhi viatu vya aina mbalimbali, likiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile dawa za meno. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa kwa ustadi bidhaa za aina mbalimbali, ikiashilia ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununzi wa bidhaa mbalimbali,

Eneo la ndani lililopangwa kwa ustadi bidhaa za aina tofautitofauti kama vile nafaka, matunda na vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa za aina mbalimbali. Likiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile, viatu lenye mabango yakionyesha punguzo la bei hadi asilimia therathini, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili kuuza bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.